Mahali hapa ni kiwanjani. Hapa kwa kiwanja kuna wachezaji wanacheza mpira. Tunaona kuna watu ambao wakona upungufu mahali kwa mwili wakicheza.

Hawa ni watu ambao wako na hitilafu mahali katika mwili. Naona wamekaa chini na mwanasiasa kamili wa kutoka Nairobi.

Hapa ni darasani. Darasani hapa tunaona kuna deski zimepangwa vizuri sana. Inaonekana hapa darasani hakuna wanafunzi wameingia.

Hawa ni wakimbiaji. Wakimbiaji hawa inaonekana wametoka kukimbia. Kuna wakimbiaji kutoka sehemu ya Kenya na nchi ingine. Wengi wanaonekana na furaha na mwingine anaonekana

Hii ni milango. Milango huu kuna maandishi yameandikwa kwa karatasi na ikawekwa. Inaonyesha ya kwamba mlango hii ni ya kutoka kwa kutumiwa na wanafunzi.

Hili ni mlango inaonekana hapa. Mlango hili imeweka karatasi iliyoandikwa kuonyesha ya kwamba hapo ndani ni classi ya gredi ngapi.

Hapa kuna vitabu ya kusoma. Vitabu hizi vimepangwa kwa orodha mzuri. Inaonekana hapa ni maktaba ambao vitabu huwekwa ili wasomaji wakienda wanaipata kila aina ya vitabu.